Tabibu wa meno alieyevalia koti ya rangi nyeupe, barakoa pamoja na taa ya njano, inayomsaidia kumulika kwenye kinywa cha mwanamama aliyekaa kwenye kiti chenye rangi ya bluu-giza na kuachama kinywa chake wakati anatibiwa.

Utunzaji wa mazingira ,chupa zilizokwisha tumika za plastiki zimekusanywa mahali pamoja ,zikitaka pakiwa kwenye chombo cha moto na vijana watatu ,wawili wapo nje ya chombo cha moto na mmoja yupo kwa ndani .

Barabara iliyojawa na maji ya mvua, na kusababisha watu kukosa njia ya kupita. Mwanamama mwenye kilemba chekundu adumbukia kwenye maji, na kuokolewa na mtu raia. Njia ndogo ya kupita, wapita wenye mwamvuli na waliobebelea mizigo.

Eneo lililozungukwa na majani na miti mikavu iliyokusanywa pamoja na kuwashwa moto, uliosababisha moshi mkali ukatanda kwenye anga.

Watu waliokaa kwenye mabenchi ya hospital eneo la mapokezi, wakisubiri huduma kwa kusikiliza majina yao, watakayoitwa wakati wa kuandikisha majina.

Mwanamke aliyevaa nguo ya buluu, akimuangalia mtoto mchanga aliyemshika mikononi, amevalishwa kitambaa cheupe. Wameketi kwenye eneo la hospitali ndani ya chumba.

Kabati la chuma lenye vioo na milango lenye ngazi kwa ndani, lililotumika kuhifadhia dawa za binadamu zilizokua kwenye maboksi, za vidonge pamoja na za kunywa.

Mkunga aliyevaa fulana ya buluu akiwa ameshika sindano ndogo na dawa ya chanjo, pembeni yake kuna deli lenye mshikizo wa buluu likiwa wazi, na wanawake na watoto wakisubiri kupata chanjo.

Watoto wadogo wa shule ya chekechea waliovaa sare ya kaptura ya rangi ya bluu giza pamoja na masweta ya rangi nyekundu na wengine wamevalia masweta ya rangi ya kijani, wakiwa wanapewa tiba ya chanjo na mwanadada aliyevaa barakoa, suruali pamoja na kitambaa cha njano kinachoangaza.

Mimea ya kijani, yanayojiotea, iliyozungukwa na maua yenye rangi tofauti, nyeupe damu ya mzee, rangi ya chungwa, waridi na manjano. Yanayotumika kama tiba kwenye mwili wa binadamu.

Tiba ya asili ya kutumia mimea, vikombe viwili vya kioo, vilivyowekwa maji na majani kwa ndani, yaliyobadilisha maji rangi ,yanayotumika kwa kunywa kama tiba ya mambo fulani, pembeni kuna majani yamejaa kwenye meza iliyozungukwa na kitambaa cheupe.

Dawa ya asili inayotibu vimbe zinazo toka kwenye matumbo, ikiwa ina rangi ya kijani kibichi pamoja na manjano yenye maandishi yenye rangi tofauti nyeupe na nyeusi na nyekundu. Ikieleza hakuna upasuaji na mwana mama aliyesuka nywele zake za kawaida akionekana na maumivu.

Kijiko kilichobeba vidonge vyenye kijani kibichi kwenye usuli mweupe, ikiwa ni dawa zilizotengenezwa kwa miti na mimea ya kijani kama dawa za asili zinazotibu magonjwa.

Dawa ya asili iliyotengenezwa kutoka kwenye mimea na miti, iliyosagwa vizuri na kuhifadhiwa katika kopo la plastiki, lililowekwa vifungashio vizuri vya rangi ya njano na maelekezo katika karatasi nyeupe, namna ya utumiaji wake.

Dawa za asili iliyotengenezwa kutoka kwenye ladha za matunda ya msituni, zinazoongeza nguvu za vitamini, virutubisho na vyakula vya madini.